Mafunzo ya kujifunza ya jukwaa ya kidigitali na ya kujifunza pia ya mtandaoni na jinsi mtu anaweza soma na mwalimu akiwa hayupo hapo kwenye darasa.

Wanafunzi wanne, wanaume wako darasani, kila mtu ako na mbali yake. Wanafanya masomo ya kidijitali kwenye mtandao na walimu wako pale kando, wanaweza kuwaangalia wakisoma.

Msichana ako kwa mafunzo ya kidijitali na pale kuna wenzake pia wameweza kujiunga. Mwalimu anawafunza but hawapo darasani hii ni hali ya mtandao tu masomo.

Kuna mbali iko juu ya meza, inatuonyesha masomo ya dijitali kwenye mtandao na masomo tofauti ambayo mtu anaeza kujifunza, akiwa hayupo darasani ama kuna mwalimu anawafunza kati katika mtandaoni.

Darasa iliyo na viti imeshikana na meza zimepangwa kwa mpangilio katika kwenye safu. Kuna meza ya mwalimu pale na kwenyewe ni pasafi sana.

Chumba iko na vitanda za juu na chini kama tisa, zote zimetandikwa, zengine ziko na shuka ya Maasai wengine wameweka vitambaa zao za kuoga, chini ya kitanda. Chumba yenyewe ni safi mno.

Vitanda hapa ni tatu moja aina ya juu, zingine kuna juu na chini. Twaona kwenye dirisha kuna pazia ya kijani kibichi. Chumba chenyewe ukuta wake umepakwa rangi ya nyeupe. Ata twaona kwamba ni safi tena sana, inaweza tosha watu watatu wakalala vizuri bila kufinyana.

Msichana amesimama kando ya ngazi, amevaa mfuto wa nyeusi na huko juu nyeupe, ameshuka nywele zake, kando yake kuna vitabu nyingi mno sana, anasoma moja akiangalia zengine.

Vijana wa jamii wameenda kwenye mlima wameketi wote chini wanapigwa picha kado yao ni nyasi lakini wao wameketi kwenye mchanga.

Mtoto mwenye mahitaji maalum ako na furaha, anachekeshwa na mwalimu wake. Wanajaribu kutengeneza vitu hapo kwa meza. Na hapo pazia ipo ya nyeupe na mti pia mdogo uko hapo kando wa mtoto.

Mwalimu ako na wanafunzi wake wawili wanaangalia kwenye kipakatakalishi, kuweza kujifunza kile ambacho wanajaribu kusoma hiyo siku kwa hiyo darasa yao, kwa mafunzo tofauti mbalimbali wanasaidiana.

Mtoto mwenye mahitaji maalum, anaonekana kuwa amecheka sana, ameinua mikono yake juu, anapanga vitu zake hapo za kucheza kwa meza, akiwa ameketi chini, na hapo pia, kunaonekana ni kusafi tena.

Wanafunzi wako darasani na somo hii yao ni ya wanao mahitaji maluum. Mwalimu wao hao wawili mmoja wa kike na kiume wamesimama wakishika vifaa vya kuelekeza wanafunzi wenzake na kuna kibao hapo nyuma na saa ya kuzingatia dakika ambao watutumia darasani.

Kijana anajifunza masomo ya watu wa mahitaji maalum, mwenye ameketi kwenye kiti ya gurudumu cha watu walemavu, anasoma kitabu penye chumba na hapo nyuma pake pia kuna viti.

Watoto watano, watatu wazungu, wawili afrika, wote kwa jumla ni watano wako ndani ya maji wanajifunza kuogelea.

Watoto wako na furaha tena sana. Wasichana wawili, mmoja amevaa nguo ya kijani kibichi na ingine ya pink, wamecheka. Wenzake wanaangalia mwalimu, pia ameinua mikono yake. Rumu yenyewe iko na marangi mingi tena sana. Watoto wana furaha kweli.